Mashamba ya ndizi yamejaa ndizi nyingi zilizokomaa na zimeiva vilivyo. Mandizi hizi zimeanza kubadilika rangi kutoka kijani kuja kuwa rangi ya njano.

Kishada hiki cha ndizi ambacho hakijaiva, kinaonekana kuwa kimefunikwa kwa karatasi ya plastiki ya rangi ya buluu na kinaning'inia kwenye mmea wa ndizi huu wake.

Shamba hili laonekana kuwa na mimea mingi sana. Kuna miti ya ndizi iliyosimama mbele na udongo mwekundu uliofunikwa na nyasi. Upande wa kushoto kuna nyasi ndefu na nyuma kuna msitu wa kijani kibichi, chini ya anga lenye mawingu meupe.

Wachuuzi wawili wa maziwa mmoja amevaa kofia ya njano amebeba madonu mengi ya chuma. Wanasimama karibu na pikipiki iliyo na mkokoteni. Mmoja anahamisha maziwa kutoka kwenye ndoo kuenda kwenye donu lingine kubwa.

Watu kadhaa wanashughulika na zao la maharagwe. Wengine wanakaa chini wakichambua. Wengine wanasimamia wakitumia fimbo ndefu. Tofali kubwa la maharagwe limeanikwa kwenye thoruba hii wakifanya kazi kwa bidii.

Ng'ombe kadhaa wako ndani ya zizi. Wengi wao wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Mbele kuna chombo kikubwa kilichojaa maji wanapokunywa. Paa la zizi linaonekana kuwa limejengwa kwa mabati na mbao.

Lori hili la kampuni la maziwa laonekana kusubiri kupakia maziwa. Watu wawili wamesimama karibu na mwanaume amevalia kofia amebeba madomo makubwa ya maziwa.

Mwanaume huyu aliyevalia sare ya kijani na amekalia chini, anaonekana kuwa anakamua ng'ombe wa maziwa na yanatiririka kuingi kwenye ndoo nyeupe, huku ng'ombe mwingine akiwa anangoja pande ya huko.

Mkono wa mkulima unaonyesha majani ya mahindi yaliyoliwa na wadudu. Majani hayo yana mashimo mengi yaliyobaki, baada ya mshambulio hilo na kuonekana kuwa na madhara makubwa katika mahindi haya.

Mwanaume huyu ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi za kijani kibichi. Tabasamu lake linaonyesha furaha, na kuna ndizi zingine nyingi zilizo rundikana mbele yake. Nyuma yake, kuna barabara, magari na vibanda vya biashara.

Ng'ombe hawa wengi wamejipanga ndani ya zizi kubwa la kisasa. Hao wana rangi nyeusi na nyeupe. Wanakula majani ,yaliyowekwa mbele yao. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya ng'ombe hao. Zizi hilo, lina paa la bati na nguzo za chuma zinazoliunga mkono.

Majani ya mahindi yanaonekana kuwa ya kahawia na yamefifia kwenye shamba. Hali hii inaonyesha ukame mkali ambao unazuia ukuaji wa mimea. Anga linaonekana kuwa jeupe, labda jua linawaka sana.

Mkulima mmoja amevaa mavazi ya manjano, kofia na barakoa, ananyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe kutoka kwenye tangi kubwa la manjano alilobeba. Ng'ombe huyo amefungwa kwenye zizi la mbao.

Kuna eneo lenye mimea na nyasi ndefu. Paa la bati limeanguka karibu na bustani ya migomba. Mbwa mdogo mwenye rangi ya kahawia amelala karibu na paa hilo.

Mgomba mdogo iliyopandwa ndani ya nyumba la kitaru na ina majani mapana na imepangika vizuri. Kuna pia uchafu mingi uliomea chini yao, ambayo yafaa kupaliliwa ili iwe safi.

Shamba lenyewe ni la udongo wa kahawia lililopandwa migomba na mimea mingine midogo. Kuna miti mingi ya kijani iliyojaa nyuma ya mimea. Anga lina mawingu meupe.

Kundi hili la watu wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi, wengine wamekaa katikati, huku ndizi zikiwa zimepangwa kuzunguka. Watu wengine wamesimama nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa sokoni.

Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi la kijani kibichi na zimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo wazi labda kwenye soko. Watu wanaonekana kwa umbali nyuma ya ndizi.

Ng'ombe mweupe na mweusi anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Amefungwa kamba na anasimama karibu na ukuta wa zege. Kuna ndoo ya chuma ambayo inatumika kuweka maziwa pamoja na mrija inayoekelea kwa chuchu za ng'ombe.

Ng'ombe huyu amefungiwa katika kipanda ndogo na mbao na paa la bati. Anakunywa maji kutoka kwenye mtungi wa nzege. Mandhari nyuma, ni eneo lenye kama miti michache iliyotawanyika.

Kuna mkusanyiko wa ndizi chungu mzima, mimea hiyo imechakatwa kisasa na iko tayari kuenda sokoni ili kutumika katika shuguli ya kula mbalimbali na pia kupatia wakulima pesa kama hali ya biashara kwao.

Mwanamke anatabasamu vilivyo, akikamua ng'ombe. Amevaa shati la miraba, suruali ya blue na viatu vyeupe. Anashika mtungi wa maziwa. Ng'ombe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe.

Shamba kubwa hili lina migomba, inayoonekana ikiwa na majani ya kijani kibichi na imejaa. Miti hiyo imepangwa kwa utaratibu ikionyesha kwamba shamba hilo limetunzwa vizuri.

Kuna majani makubwa na marefu ya migomba. Majani haya yameelekezwa kuelekea juu, na yamejazana karibu sana. Kati ya majani hayo kuna mwanga mwingi wa jua unaoponyeza, ukiangalia baadhi ya sehemu.

Ndizi mbili zinaonekana kulala juu ya meza ya mbao. Zimepishana kwa mtindo wa kuelekea kulia, na hata zimeanza kuiva na zimekomaa. Ndizi ya juu ina michirizi ya rangi ya kahawia na ndizi ya chini yenye alama nyeusi karibu na shina.